Barabara kuu ya dogo kuu iliyomalizwa, barabara hii imetoka kutokea Voi hadi mjini Mombasa bila taswishi yoyote .Barabara hii Iko safi sana ambayo pia inaelekeza watu kutoka treni.

Mahamri, kaimati, bhajia, chai ya maziwa kukionekana kuwa bize sana huku watu wanakula viazi. Mmoja ambaye anauza ameonekana akiamka huku akishikilia sufuria moto.

Wachezaji wa mpira wa vikapu ila moja anaeonekana kumzuia mwenzio asisonge mbele huyu anayejaribu kusonga amevalia jersey ya Kenya ikiwa na rangi ya kijani huku chini pia kukiwa na rangi nyekundu anayemzuia amevaa rangi nyeupe kutoka juu hadi chini.

Hoteli iliyojengwa kulingana na mawe ya bahari, huku pahala pakuchezea mpira pako kando, miti iliyojengwa, miti iliyokuwa tu yenyewe katika hoteli hiyo. Huku milango na madirisha ikiwa wazi.

Yupo kwenye ndani ya gari kando na nje kunaonekana tuktuk yenye rangi nyekundu, miti ya kipwani ya minazi kama kawaida , bango za hoteli kubwakubwa , kando pia kuna jumba la benki kuu ya KCB.

Duka kubwa lenye kuuza baadhi ya vitu vya nyumbani lakini haswa masahani yapo kwenye mbao yapo kwenye meza, huku chini pia kuna masahani kadha wa kadha ya juu ni masahani ya kupikia na kuandalia vyakula kama mchele au biriani.

Mfanyikazi wa hoteli au mfanyikazi wa bahari ambaye amevaa jezi ya rangi ya kijani. Anaonekana kusafisha mchanga au ufuo wa bahari ambapo ameshikilia kitu kirefu hivi kama mti unaokua kama fagio. Naam na mligoti hii ya minazi.

Hali ya urembo haswa kwa akina dada ambao walilelewa maeneo ya pwani, hali ya kupakwa ina na pia marembo kadha wa kadha wakati wa hafla za harusi au hafla za kuoana.

Mashabiki wa spoti wakisherekea, mashabiki hawa ni wa 𝑛chi ya Kenya kwani wamevalia rangi za Kenya, wengi wakiwa na aina ya vuvuzela ya kushabikia wananchi na kushabikia wachezaji wazungu kwa weusi.

Bango la gavana wa Mombasa Abdullswamad Sharrif Nassir linaonekana huku Masjid Ibrahim Access Road watu wakitembea. Haya, kuna barabara ambayo magari yanatembeeka Masjid iko hapo kanisa kuna msikiti mkubwa wenye rangi ya kijani

Uwanja wa ndege zile ndogo, ndege hizi mbili ni zile ambazo watu hawaruhusiwi kuwa wengi pamoja na rubani, watu kama watano hivi imeegeshwa hivi pamoja na mazingira mazuri ya uwanjani.

Hoteli iliyozingirwa na minazi ufuoni mwa Mombasa, ufuoni mwa bahari huku makuti ikiwa kama mabati yao huku nje mchanga umezingirwa kwa usafi sana, mahala pa watalii kutulia pakiwa ni pahala pazuri.

Mashua iliyopo majini, baharini, mashua hii imejengwa vizuri ikiwa na pahala pa pazia pa kuketi ili jua lisikupige na hata pia mvua isikupige. Mashua hii imekuwa na ustadii sana ikiwa na michoro ya aina nzuri ikiwa na pahala pameandikwa Yamaha, kuonekana pia inatumia stima, inatumia petroli ama diesel huku kando pia kukiwa na mashua kwenye bahari hiyo.

Bwawa la kuogea katika hoteli likiwa limezingirwa na mawe masafi huku kando kuna vitu vya kulalia vya rangi ya bluu, hamna mtu kwenye bwawa hilo huku kunguru ameonekana akiwa kando.

Mtazamo wa angani ambapo bahari inaonakena kuwa na pahala pawili huku kando kukiwa na rangi buluu huku kwingine kuonekana kuwa bado ni mchanga na pia majani yanaonekana ndani ya bahari.

Jengo la makumbusho likiwa na milango ya zamani kama gorofa mbili hivi. Miti ikiwa nje iliyo stawi, yaonekana kuwa mzee yenye miaka iliyo staafu. Nje barabara.

Wachezaji wa timu ya ligi kuu ya Kenya 'Tusker FC' wamevalia jezi ya rangi ya njano juu na chini viatu, soksi ya rangi nyeusi na shoti ya rangi nyeusi. Wanapiga makofi kuashiria mpira ndo umeisha ila wanaenda kuwapongeza na kuwashukuru mashabiki wao.

Kikapu kilichojaa mikate ya kutoka kwenye duka kubwa la Naivas. Duka hilo linapatikana mijini sana hapa Kenya kuanzia kwa Nairobi hadi Mombasa. Huku kuna mfuko wa gunia.

Sahani nyingi zilizoandaliwa pilau pamoja na aina ya vyakula vya kipwani huku watu wameizingira , kina mama watatu mmoja akiwa amevalia buibui mwengine amevalia mitandio akitengeneza chakula.

Ferry imeng'oa nanga, watu wamejaa magari yamepakia katika ferry hiyo huku wako karibu kufikia pahali wanapokwenda kwani meli hii inaoneka a kuwa na watu imejaa pia kuna zingine kando pia zinazoonekana kuwa na watu na abiria.

Askari anachungulia watu wanaoonekana kuanza maandamano. Watu hawa wamevaa kanzu kuashiria ni wa kidini ya kiislamu. Huko juu kuna msikiti uliojengwa vizuri ukiwa nje kwa miti mirefu na pia stima zinaonekana, mlingoti wa stima na pia bado kuna milingoti ya nazi, miti ya nazi ikiwa kando. Barabara inaonekana kuwa na maji kuonekana pia kulikuwako na mvua.

Mashabiki wa timu ya ligi kuu ya Kenya, Gor Mahia. Mmoja huyu wa shabiki akiwa amevaa vitu, ama amevaa helmeti ambayo imeandikwa KDF huku ameshikilia nembo ama vitu ambavyo vinaashiria tu kushabikia timu ya Gor Mahia ila watu ni wengi kwenye mchezo huo. Watu ni wengi kwenye kiwanja wameketi, wengine wamevaa rangi nyeupe, wengine wamevaa rangi ya kijani.

Mto uliozingirwa na miti ya minazi iliyo na rangi ya kijani. Mashua mbili, moja ikionekana ikiwa na kijana anayeonekana akiiendesha na mkongojo mrefu uliozama majini. Msichana mrembo aliyevalia chui na kofia.

Tuktuku yenye rangi ya njano ikiwa barbarani mwa mji mkuu wa Mombasa kando kuna benki kuu ya Stanbic. Wakati ambapo kivukio cha watu kipo na watu wanao tembea kustaarabika katika mambo yao ya kila siku, huku miti ikiwa imeelekezwa katikati ya barabara.

Ekalu la jina la Suamirayan lililojengwa kwa uzuri likiwa na rangi ya dhahabu michoro ya kidini ndani kuna vyumba kadhaa huku inje ikionekana na jua.

Waliokuwa wachezaji wa timu ya ligi kuu ya Kenya Bandari ambapo hapa wote wanaonekana kushabikia goli lililofungwa na mmoja wao ila wachezaji hawa wanaonekana kumpongeza na kumshika kichwa, wengine wakipanua mdomo wakionyesha furaha yao.

Bango la kuelekea hoteli ya "Coral Beach" iliyomo ufuoni huku miti ya vijani vibichi vikionekana. Nembo ya "Coral Beach" ikionekana kuashiria kuwa hauko mbali na hoteli hiyo.

Ufuoni ambapo kuna mashua iliyo mbali, maji yamejaa machafu yapo mbele lakini huku kando yakiwa na rangi ya bluu, mambo ni mengi katika hafla hiyo ya bahari ila hamna mtu ata mmoja.

Watu wamekuja kuhudumiwa huku wengi wakiwa wameketi katika jumba hilo wanaonekana kuwa na makaratasi mkononi wengine wameshikilia simu wakingoja zamu yao kwani waliosimama karibu na wahudumu wanaonekana pia kunena jambo kwa wahudumu hao kila mahala pameja wengine wanaonekana kuwa wazee wamevaa nguo za Kiislamu.

Aliyekuwa raisi wa Kenya mweshimiwa Uhuru Kenyatta akiongea na majugde mmoja akiwa ni David Maraga pamoja na wawili wake. Mama huyu pia judge anamwangalia Uhuru akishangaa nini anachokisema huku mweshimiwa raisi akionekana kuangalia ana kwa ana, macho kwa macho na judge David Maraga.

Pahala pa makumbusho pa Kraph ambapo ipo pale Rabai, inaonyesha nembo ama chuma hichi ambacho kimetengenezwa kuonyesha kuwa kila siku kuanzia saa mbili mpaka saa kumi na mbili lipo wazi kuashiria pia kama uko kwenye barabara ni mita mia tano.

Duka kubwa la ununuzi wa bidhaa ikiwa kuna mtunza fedha hapo ambapo kila aliyenunua anaeka bidhaa zake na kukaguliwa na kulipa pahala ambapo malipo yanafanywa huku basketi pia na pahala pa kuweka bidhaa zipo.

Jumba ambalo halijamalizwa, linakaa kuwa kama asilimia tisini hivi kumalizwa limejengwa vizuri na rangi nyeupe huku juu kukiwa na pazia ya rangi ya buluu. Nje kuna matawi ambayo pia miti ambayo imeshikilia kuashiria bado mjengo unaendelea.

Vyumba vya kiserikali kuanzia nambari moja, mbili, tatu, nne ,tano, sita, saba, nane, tisa huku watu wameketi wakiashiria wanagonjea kuhudumiwa. Wengine wamesimama na pengine viti havina kitu

Mama ngina , kivukio cha feri ila meli hii ipo katikati ya maji ambayo imejaa pia watu walioabiri washatoka ng'ambo flani wanaenda ng'ambo ingine . Maji yamekuwa matulivu huku kando kukionekana watu wapo kwenye.

Jumba la makumbusho la Lamu huku watu wanatoka nje vijana, mmoja mzee akiangalia chini kuashiria kuna kitu labda kimetupwa huku mlango ukiwa ni ule wa kujengwa zamani na mababu zetu.

Mabati ya makuti iliyokaribu na ufuo, Rangi nzuri sana ya bahari inaonekana, ufuo umeja𝑎 miti ya kijani ya minazi inaonekana ila njia inaonekana pia ya kwenda kuogelea.

Mitaa ya kipwani, mitaa ambayo ipo sawia na hali ya watu wa pwani lakini hapa ni Lamu. Panaonekana kuwa na vichochoro vyembamba huku pia michoro ya maduka ikiwa inaonekana. Nyumba hizi ni za zamani kuashiria pia maji yalikuwa yakifika mahali hapa.

Jumba la Huduma Kenya ambapo viti vinaonekana kuwa havina watu wa kuhudumiwa ila hapo mbele kuna watu ambao wameketi wanahudumiwa na hawa waliovaa shati jeupe na nyekundu huku wanaangalia tarakilishi. Wengine wameketi hawana watu wa kuhudumia.

Mzee mwenye kofia ya kimila ya kigiriama ambaye yupo juu ya pikipiki. Mbeleni kuna tuktuk ambapo kando anaongea na mwenzake ambaye yuko pia juu ya pikipiki. Kando kuna jumba linakaa kama hoteli hivi.

Nje ya jengo la Marikiti lililojengwa vizuri na Gavana huku kuna mzee anapita na kofia yake, barabara ipo busy kama kawaida. Magari yanapita ya rangi nyeupe, gari ndogo, watu wanaingia na kutoka.

Mazingira yenye rangi kijani miti mirefu ya minazi, pahala pa watu kutembelea ,panashiria kuwa hoteli ipo karibu maana nyasi zimefekwa na kufiekeka.

Nyumba ama chumba iliyojengwa kwa makuti pahala baharini ufuoni mawe hakuna miti inazingira makuti hayo ya daraja ndani kuna giza.

Jumba hili lina picha ya mchoro wa kidini ya kihindi. Mwanamke aliyekuwa na nywele refu ya rangi nyekundu huku vitu kama nyoka vikimzingira kwa sura pamoja na kwa nywele. Jumba hili hapo ndani kuna chungu.

Alama za mnyama aliyetembelea katika mchanga wa bahari, ikiashiria kuwa alienda hadi akaingia ndani ya maji kwani michoro inaonekana kuwa tu! ni ndefu bila kuenda kandokando.

Wahudumu kadha wamevalia barakoa, wa kike huku wakiwa wameketia viti vya plastiki vilivyo na rangi ya kijani. Hapo kando kumeandikwa deski ya kuuliza kitu chochote ambacho unataka ila kuna mwanamke, kuna msichana ambaye ameketi amevaa miwani anamwangalia. Faili zipo kwenye deski hiyo.

Mashabiki wa timu ya Ligi Kuu ya Kenya, Bandari FC. Wakiwa wanaonyesha pia wao wamefika kiwanjani, wamefika katika kiwanja huku wakiwa wamevaa jezi zao rangi ya blue zikiwa zimeandikwa Kenya Ports Authority. Wanawake kwa wanaume.

Ufuo wa bahari ambapo kuna mwanadada ameketi na mwenzake huku wengine watoto wanaonekana na watu wazima wapo wanne wameingia kwenye bahari wanatembea. Hawajavua nguo wanaashiria tu kushikwa na maji kwenye miguu.

Shimo iliyotumiwa na watu wa kitambo ambayo imetengenezewa mlango mzuri wa kuweka vitabu ndani. Vitabu vipo zaidi ya tano huku zikionekana kuwa na kurasa nyingi tu sana ila inakaa kuwa za kislamu au za dini ya waislamu.

Jumba la kislamu ama jumba liliyojengwa kwa hali ya uhasilia wa kiswahili unameremeta usiku kwani limepambwa likapambika, miti iliyo nchini ni ya minazi, barabara ni safi huku gari likiegeshwa kwa Kando.

Nyumba ya matope ndio sasa inaelekezwa simiti kuanzia chini ila juu bado mabati ni ya makuti. Kando tunaona vyumba vidogo vinakaa kama vya choo, huku chini kuna milongoti kumaanisha kuwa bado ujenzi unaendelea.

Machweo, jua lina didimia kwenye mawingu, milima inaokana kwa mbali, maji yanang'ara kama ambaye yamepigwa picha, mashua inaonekana kukuwa na watu wanne, mmoja anayeendesha kwa mlingoti mrefu.

Tukutuku inayopita imeandikwa watu wanao faa kuwa ndani ni watatu pekee ila iko na waabiria ndani na dereva ako bize akiangalia barabara. Sokoni watu wanapita, michuuzi watu wanaangalia pia makofia , wanaangalia pia na viatu.

Msikiti au jumba ambalo limetengenezwa kwa kidini au nyumba za kiswahili lipo kando ya bahari ambapo bahari hio ina mashua kadha wa kadha huku pakionekana kuwa na mahala pa kuketi ila hamna mtu ila ni jioni.

Mashua moja nzuri imejaa watalii, mwanamke huyu mzungu anaonekana kuogelea maji matulivu yenye rangi ya mchana yaani kuashiria kuwa kila kitu kipo shwari.

Mjini Mombasa eneo la Posta. Nje kuna tuktuk tano zikionekana kuwa na rangi sawia za rangi ya njano. Watu wanapita wakiwa na shughuli zao huku jumba hilo likionekana kuwa na wachuuzi na wauzaji bidhaa nje.

Milingoti iliyojengwa kama fensi. Milingoti hii yenye rangi nyeupe ikiwa imezingira mahali. Kando kuna mlingoti, kuna miti ya madafu huku pia jumba ambalo limezingirwa na rangi nyeupe ikiwa mabati ya makuti.

Steji ya matatu na besi huko voi ,basi hili limeonekana kwa nyuma kuandikwa cool huku nyuma chini likiandikwa silent night abiria wanaonekana kupanda gari hilo.

Chungu kimeelekezwa kwenye mawe ya makumbusho, pahala ambapo maji yalikua mengi lakini yakakauka, lakini panashtusha kwani juu kuna maua yaliyoshikilia chungu hicho na chini kuna matawi kuashiria kuwa hapo ni mahala pa kuabudu.

Miti ya makuti, pahali pa kubarizi, ufuoni mwa bahari, milingoti ya minazi yote ikiwa katika mazingira haya. Miti iliokwenda juu hadi kijani kinaonekana na mahala ambapo pia makuti yaliyojengwa kama mabati.

Jengo wa Shiri Swaminirayan liliopo pale pwani likiwa na michoro ya kiswahili, huku nje kuna ndovu ambaye sana sana hususan hutumika wakati ambapo kuna wahindi ama waarabu. Na hapo ndani kuna watu wamefungua mlango wanaingia.

Barabara kuu ya dogo kundo likiwa na milingoti ya stima ikiwa bado na barabara kadhaa, zilizounganishwa ili kwenda mji wa Mombasa huko kando kukiwa hamna majumba yaliyojengwa kando kwa kando ila barabara hii ikona magari ambayo yanaelekezwa.

Pahala pa wafu. Watu walioaga dunia wanazikwa ila kila mmoja amezikwa na style yake, kila mmoja amezikwa na thamani yake, kila mmoja amezikwa kulingana na mfuko wa familia. Naam, kuna mmoja huyu ameelekezwa msalaba mkubwa sana kuashiria alikua ni mkristo, huku miti imezingira pahala hapo pa wafu.

Machweo ambapo jua linazama huku mwangaza unaonekana kwa mbali. Maji pia yanaonekana kuwa na mafuriko ya hali ya usiku huku mashua mbili zikionekana kuwa mbali, moja ikiwa imejengwa kwa ujuu hivi, nyingine ikiwa kama ya wale wanaovua samaki ikiwa kando.

Lori aina ya Mercedes ikiwa na kichwa cha rangi nyeupe na dereva huyu yupo chini kuashiria kuwa labda kashuka au labda yuataka kupanda kwenye lori hio. Na huku nyuma imebeba chombo cha kuhifadhi bidhaa ambayo iko tayari kusafirirshwa.

Meli, usiku, kivukio cha watu ambapo feri hii imefika sasa pahala pa watu kushuka. Tunaona pikipiki zimeanza na kushuka ila watu bado wako ndani wanagonjea. Magari yanaonekana kwa dirisha huku mataa yakiwaka na kung'aa.

Machweo, jua linatokomea kwenye mawingu lipo katika rangi ya njano likiingia kama rangi nyekundu kwa umbali, ila machweo hii maji yameelekezwa yako ya kutulia sana, miti inaonekana sasa kuwa ata sio rangi yake kabisa.

Kwa juu panaonekana hoteli ambayo ipo na mabati ya makuti, huku kando pakionekana na minazi, miti ya minazi mingi tu na rangi ikiwa ya kijani. Miti mingi ambayo inaonekana pia kuleta mandhari mazuri katika hoteli hio.

Aina ya msikiti kwa jina la MASJID MUSA, ndani watu wamejaa wengi. Wamevalia kanzu nyeupe huku nje kukionekana kuwa na masaa yaliyoandikwa kuingia msikiti huo na ndani madirisha yamefungwa.

Pahala pa kutembelea pa watu pamejaa maji kuashiria unyevunyevu kama vile mvua imenyesha ama imemwagika kwa kiasi huku miti iliyo refu ya milingoti, majani, pamoja na mawe.

Barabarani ambapo kuna matatu aina tatu zinazoonekana huku ya kwanza likiwa na rangi ya kijani, ya pili ikiwa katikati ikiwa na rangi ya njano ambayo pia conductor ama anayechukua hela Katika matatu anaonekana kuipanda Kwa ustadi.

Stesheni ya kupandia treni iliyopo Mombasa ambayo imejengwa vizuri ghorofa kama nne hivi huku chini watu wakiwa wanangoja kuabiri treni hio wakiwa wamebeba mizigo kadha wa kadha.

Huduma Kenya ikiwa inaonekana sherehe ndizo zilianza kufunguwa duka hilo ama pahala hapo pa kusaidia wakenya, huduma hizo zipo rasmi. Mwanadada anayefanya kazi akiwa amevalia sare za huduma huku wengine wameketi kwenye tarakilishi

Kitabu cha kidini cha kiislamu almaarufu, Quran kikiwa na sura ambacho kimeandikwa maandishi ya kidini ya kiislamu, kiarabu huku mengine yameandikwa kwa rangi nyekundu kwa sheria ya msisitizo.

Kibao haswa kin𝑎𝑣yotumika na watu wa kuuza bidhaa mbalimbali au vyakula kimeandikwa pizza aina ya chakula cha kiitaliano, kwanzia saa moja mpaka saa nne. Alafu michoro ya kuonyesha hoteli hio ipo.

Mashuaa iliyo na bendera ya Kenya ikiwa pia imechorwa michoro ya kisasa, mashua zingine zikiwa kandokama za kizee hivi ila maji yanaonekana 𝑦𝑎𝑘o nyuma.

Kanisani wanaopiga vyombo ni vijana, mmoja yuko kwenye piano mwengine kwenye gitaa, mwenye gitaa amesimama. Mwanamke anashikilia kipaza sauti kuashiria kuabudu, nyumba hii kuna msalaba uliyopo hapo mbele.

Kunguru yupo kwenye mabati ya makuti, minazi iliyo mirefu ila haionekani kuwa na mnazi uliyoiva bado ni machungu lakini kunguru huyu anaonekana kuangalia kando akiashiria anategea vifaranga.

Mchanga mwekundu, milima inaonekana kuwa ya kule kama Taita hivi, ila mlima huu lazima umejaa madini. Miti ya kando imekaukakauka kidogo huku majani yakiwa yanatoka kwa kijani.

Hoteli iliyopo ufuoni mwa bahari ikiwa pia imeandikwa maneno, huku miti ikizingirwa na kijani kibichi na pia maji yapo, mashua yapo, yakiwa yameegeshwa tu hapo kando.

Aliyekuwa rais wa kenya mheshimiwa Uhuru Kenyatta akitabasamu huku akishikana mkono na mmoja ambaye pia anatabasamu. Huku amevaa miwani nyuma kunaonekana wanaozingira pia ni watu wanaotabasamu labda pia ni wanaofanya kazi pamoja.

Kibao cha kanisa Women Of Fire, Pasta Lai na Mama Rita Lai. Huku hela ikiwa ni elfu moja mia tano, ikiingizwa pia na staftahi pamoja na chakula cha mchana elfu mbili mia tano pamoja na kukaa na pamoja na chakula chote. Kuanzia tarehe saba hadi tarehe tisa mwezi wa agasti .

Kijana anayefanya masindano ya kuteleza majini anakimbia sana kwenye mawimbi ya maji pale baharini huku amevalia kinyasa kilichokuwa na rangi ya manjano na anaonekana kuwa macho yake yanaelekezwa kuwa kwa bahari.

Kivuko cha abiria na magari, wakati ferry au meli hizo ziko katikati mwa bahari kuashiria kwamba safari ilianza kitambo. Ziko tatu katika bahari hiyo wakati moja inachungulia kuwa wanaabiria wapo wengi sana.

Hoteli maarufu ya Southern Palms ambayo haina mlango kwa sasa ila imejengwa vizuri kwa mambo ya kiswahili. Ndani panaonekana kuwa pazuri. Miti imezingira ya minazi na pamoja na jumba lililo kuwa na pazia.

Wanadensi wa kitamaduni, haswa kuonekana kuvalia nguo za kigriama. Wanadensi wa kitamaduni za kipwani wamevalia shati nyeupe huku leso ama vikoi vikiwa na rangi ya nyekundu na nyeusi.

Ufuo wa bahari, miti ikonekana kuwa hapo mbeleni. Maji yamejaa kila mahali. Ufuo huo hauna mabaharia. Ufuo huo upo mkavu tu na picha inaonekana kupigwa kwa daraja.

Shehe, akiwa juu kwenye mahala pa msikiti akiwa na kipaza sauti. Akiashiria kutoa neno kwa watu waliokuja kusali. Watu hawa wameketi wengi wanaonekana kuwa makini kwa chochote ambacho kinasemwa na mhubiri huyu.

Waislamu wakike kwani wamevalia buibui na hijabu huku wakionekana kuandika kitu kwani wako kwenye chumba ambacho mbeleni pana tarakilishi na mahala pa kusomea huku kando kukiwa na nembo na aina ya vitu vya kuandikia.

Chombo cha kuhifadhi bidhaa linaelekezwa kwenye lori ambayo inangojea kusafirishwa. Lori hii ina zaidi ya magurudumu matano huku ikingojea tu kusafirishwa na kung'oa nanga kupelekwa mahali pengine.

Lori ya aina ya Faw ikiwa na rangi ya buluu na sahani ya nambari ikiwa KBB 974M. Huku ikiwa refu lakini haina kitu. Lori hiyo inaonekana kuwa ya kubeba vitu vizito.

Garimoshi inayoonekana kua ya zamani sana inapita mahala ambapo kuna msikiti. Msikiti huo sio mkubwa ila ni mdogo. Kuna mtu ambaye amesimama hapo mbele akiangalia garimoshi inavyoelekea ng'ambo nyingine na pia bado kuna mahala ambapo pamechimbika kidogo hivi.

Maelezo katika ukuta, kwani inaonyesha kuwa picha hii iko katika mahala panapoitwa Fort Jesus pale Mombasa. Palitengenezwa na aina aina ya viombo, ambavyo vimetumika pia kutengeneza kila kitu katika eneo hilo.

Basi hii inaingia mjini Voi, kwenye tauni na pikipiki inaingia pia katika hio barabara. Mijengo ya kibiashara huku miti ikionekana kwa mbali yenye rangi ya kijani.

Tanori kwenye duka kubwa zimewekwa kwenye mbao zikiashiriwa kuuzwa. Kila aina aina ya tanori kulingana tu na bei yake. Kwa hiyo kuonyesha kuwa moja ilijengwa ama ilitengenezwa kupitia mahala fulani.

Kanisa hili limetengenezwa kupitia maombi na pia michango ya wenyeji katika kanisa hilo huku wakisaidiwa pia na watu wa kutoka nchi ya uchina pahala pale ambapo pia mwezi ulikuwa Agosti mwaka wa 2024.

Msikiti ulioandikwa Masjid huko nje ukiwa na mlango au geti ya vyuma, huku pia ikiwa na miti ya urembo ilioelekezwa juu juu. Msikiti huu ni mrefu unaonekana kuwa wa zamani kwani kuna mijengo ya kiswahili.

Kwenye kivukio cha feri kuna meli mbili ambazo zinatumiwa kusafirisha abiria. Moja imeonekana kuwa mbele ya mwingine, ila zote zimefungua mdomo wake kumaanisha pia wapo wako karibu kuenda kuabiri na kutoa abiria.

Wahudumu wa huduma Kenya wakiwa wanatabasamu, mmoja akiwa amesimama anaonyesha wenzake wengine wameketi kwenye kitarakilishi wakiwa wanabonyeza hicho kitarakilishi watu wakiwa wanangojea kuingia kupata huduma zao mbalimbali.

Mchezaji mpya wa timu ya ligi kuu ya kdf Ulinzi Stars kwa jina la Silvana anaonekana kusajiliwa na timu hiyo huku mwenyekiti akimshika mkono wakipiga picha, ambao nyuma pia kuna nembo ya Ulinzi Stars.

Katika ofisi za huduma Kenya watu wanonekana kuvaa barakoa si wahudumu si waliokuja kuhudumiwa ila wahudumu hao wengine wameketi kwa viti vyao katika ofisi wakikuwa na tarakilishi wanaonekana kubonyeza na kubonyeza.

Maji ya ufuoni yakitiririka polepole kwenda hapo mbele, kuashiria bado maji yapo chini hiyo ni mchana ila maji haya yapo kwa kasi kidogo lakini maji yanatiririka mchanga ukiwa umezoeleka.

Barabara kuu inayoonekana kuendelezwa au kutoka mahala fulani kwenda mahala fulani ikiwa nzuri tu huku kando kunaonekana kuwa na mazingira ambayo hamna mjengo wowote kwani maji na miti tu inaonekana pande zote mbili.

Choo cha haja kubwa kilichoundwa kwa garama ya pesa nyingi, choo hiki kina mlango wa mbao huku kuna shashi ambayo mtu akimaliza na haja yake anaipangusa nayo. Huku kando kuna dirisha.

Matatu ya kisasa ya abiria iliyochorwa michoro ya kisasa kwa jina Remi ,huku kando ni pizza pahala pa kukula pizaa huku nembo ya gari hilo ni KBL 905V.

Duka kubwa la kuuza nguo, kuna marinda ya kike, kuna nguo hapo chini ambazo sana sana huvaliwa na waafrika kwa jina la ankara. Juu kuna vikapu ambavyo vimetengenezwa na njia ya kiafrika. Hapo chini kuna kiti cha kukaa ili wakati unaangalia nguo ama unajaribu nguo.

Majumba mengi yaliyojengwa karibu na ufuo wa bahari. Majumba haya yakiwa mengi ni misikiti na mengi yakiwa na rangi nyeupe huku milingoti ya minazi ikielekezwa nje. Mashua zimeelekezwa pia hapo nje zimewekwa pamoja na vibanda.

Vitambulisho vya nchi tukufu ya Kenya, vilivyoshikwa na bendi ya mipira mingi tu, huku vitambulisho hivi vikiashiria ni vipya na labda watu bado hawaja vichukuwa kutoka kituoni.

Eneo la Bakstan pale Mombasa tuktuk inapita barabarani huku nyuma imefuatiliwa na pikpik huku na aina ya mabango ya kibiashara ama za kisiasa.

Mkono wa kiislamu wa wanadada wa kiislamu uliochorwa na hina michoro iliyopendeza. Kwani ni mambo yanayofanywa na wanadada wa kipwani haswa Mombasa na mengineo. Huku inashughuliwa katika hafla za sherehe za kiharusi.

Visambaza maji vipya vipo kwenye duka kubwa la kuuziwa. Kila moja likiwa na kampuni yake, huku watu wanaonekana kwa mbali wakiwa ni akina dada, moja mwenye nywele refu zinazofika hadi makalioni. Kando pia kuna barabara mzuri ya watu kutembelea. Kampuni hii ya visambaza maji inatoka katika kampuni ya Mika.

Feri Likoni. Meli ama chombo cha kusafirisha binadamu na magari yameegeshwa huku yakingojea kuabiriwa kwa abiria na watu wakipanda.

Bahari kwa ukaribu hatuoni mahala pa mchanga ila pana maji kwa mbali mafuriko ya kando sana, huku kuna miti ya minazi ambayo imechomoza kuashiria pia urefu wake ni sana.

Ufuo wa bahari upo kimya maji yanaonekana kuwa tulivu matulivu sana ila inaonekana mchanga haujatembelewa na watu upo sambamba una mashua kando inaonekana kuwa mbali.

Ziwa halisia la bahari safi ila kuna uchafu katika ufuoni. Mchanga umejaa madude ya minazi ambayo watu wamekunywa na wakaacha hohehahe, huku miti ambayo huonekana ndani ya bahari ikiwa imeelekezwa katika ufuo ikionekana pia, huku maji yakiwa mbali na uchafu huo.

Stesheni ya kupandia treini ya Voi ikiwa imejengwa kwa ustadi, hapa watu wanatoka labda Mombasa kuelekea Nairobi na wengine wanakatizia hapa kuelekea mahala kama Nairobi ama Mombasa.

Machoweo ,baharini , ufuoni kutulivu, jua linadidimia huku mwangaza ukionekana kwa mbali, mashuwa ikiwa mbali limeengeshwa kwenye maji.

Mheshimiwa rais wa Kenya mtukufu William Samoei Ruto akiwa kando yake ni jaji mkuu Martha Koome, wakiwa wametoka kwenye jengo kuashiria wametoka wanatembea pole pole kwenda jukwaani.

Jumba la kifahari linaloonekana kuwa kama hoteli, huku kando kuna pahala pa watu kutembelea pazuri pa simiti na kando pia kuna nyasi zilizokatwa zikakatika. Nyasi za rangi ya kijani huku miti ikizingira ikiwa mikubwa na mirefu.

Utulivu ufuoni, bahari, mahali ambapo watu wanaweza kuketi, kutembea. Jua lipo mahali pake kuashiria pia ni mchana. Maji yapo katika rangi ya buluu kuashiria pia utulivu uliopo baharini.

Ufuo wa bahari bado pana nyumba ambayo imejengwa na makuti. Kwa mbali limeandikwa jina Patricia kuonekana ndiye mwenye nyumba hilo la makuti. Kando kuna miti ya minazi, huku kando pia matawi yakionekana.

Msikitini ambapo kijana huyu anaonekana akiwa peke yake ndio anaswali huku giza limeingia katika msikiti huo ila pazia lipo na pa chini anaonekana pia kusimama.

Sura za simanzi , sura za kuomboleza. Naam! Kuna mashege ambao wameshikilia mikono, kwenye mikono. Kuna jeneza ambao ipo katika nyumba lililokuwa pia la watu ama wafu. Nyumba hilo lipo na rangi nyeupe huku chini rangi ya njano.

Ufuoni mwa bahari ila, hapo kando hapo nje tu kuna uchafu wa bahari ambao umeletwa na maji. Mawimbi yameleta uchafu wote kwenye ufuo huo. Kuna milingoti, milingoti ambayo ni ya minazi mirefu tu. Na pia pahala pa kutulia, pahala pa ku zubaa. Pahala pa kuangalia bahari.

Msikiti huu huku nje kumejaa watu wanaashiria ndio wanatoka sasa kutoka kupiga sala. Wanaume ndio wengi ku kuliko wanawake. Ila hakuna wengi waliovalia kanzu wengi wamevalia nguo zao za nyumbani.

Kwenye dirisha ndege ya aina ya Jambojet. Kumaanisha pia ndege hii ni ya safari za hapa hapa nchini Kenya tu; Nairobi, Mombasa, Kisumu. Inaonekana kuwa watu wanatoka ndio naona sasa ndege hii imetua huku watu wanaonekana kutoka na kuchukua bidhaa zao.

Barabara hii imejengwa vizuri wakati kando kando kuna miti na kuna milingoti ya stima. Barabara hii ipo na gari ambayo mbele inatoka upande mwingine kwenda upande mwingine, huku majumba pia ya mabati ya makuti ikionekana.

Mashabiki wa timu ya ligi kuu ya Kenya, Gormahia, wakiwa wanakimbia barabarani huku nyuma lori ama matatu inawafuata huku wengine wamening'inia mlangoni, wengine wapo juu ya matatu hii, wengine wako kando wamevaa rangi ya kijani.

Kisiwa cha bahari, wakati ambapo kuna vyumba au hoteli iliyo jengwa juu ya bahari. Mabati kuwa ya makuti huku kuna mashua ambayo ipo haina mtu ndani. Mahari ipo nzuri sana ikiwa na rangi ya blue na jua likichomoza kuonekana kuwa ni mchana.

Pahala pa makumbusho na maonyesho huku mashua iliyotengenezwa kuonekana kuwa ni dalili ya jinsi ilivyotengenezwa mwanzo ndio ikaenda kutengenezwa ambayo itaenda kwa bahari ikiwa imeekwa watu wa kupita wanaonekana. Mashua hizi ndogondogo zinazoonekana kuwa ndogo na kuangalia tu jinsi mashua zinazotengezwa zipo tatu kwenye maonyesho.

Padri huyu anashikilia kengele inayotoa moshi hii ni dini ya Kikatholiki yenye mambo ambayo yanafanyika sana kwa watu wenye dini ya katholiki huku kuna mzee aliyevaa suti juu blu chini rangi ya nyeusi na viatu vyeusi akiwa ananyunyuziwa hiyo moshi kuashiria upendo na maendeleo.

Mnyama anayependwa sana katika ufuo wa bahari, ngamia anavutwa huku kamba ikiwa imefungwa kwenye kichwa. Juu mahala ambapo watalii ama watu wakitaka kumlipa na kuwekwa juu na kutembezwa na ngamia huyo. Hapo kando kuna mzee mmoja ameshikilia madafu mawili, kila dafu katika mkono.

Eneo la wafanyibiashara pale ufuoni mwa bahari kuekelea bidhaa zao kama shanga na pia nguo kadha wa kadha labda za kuogelea. Pahala hapa pamejengwa na miti tu ili kuzuia tu bidhaa ziweze kusimama ili abiria ama watu ama watalii waweze kuona.

Paja la mtu ambaye amevaa nguo huku pakionekana ngazi ya kisasa, ngazi ya ghorofa, pakionekana pia kuwa chini pameekwa simiti ilio sawa huku kando pakionekana kuwa na chuma ambayo ndio nguzo ama ya kushikilia mkononi na kupanda juu ya ngazi hio.

Ufuo wa bahari, moja tu anaonekana kutembea ila miti imejengwa juu kwa juu kama kuonekana kuwa watu wanauza bidhaa ufuoni. Maji yapo kando kuonekana ndiyo yanaingia kwenye mchanga. Miti ya minazi.

Nyumba zilizojengwa karibu na ufuo wa bahari ila bahari hii ni chafu kweli. Inaonekana kuwa na plastiki sana nyumanyuma na mbelembele ya bahari. Mawe ya bahari yakionekana kuanguka kwenye maji. Huku nyumba hizi zikiwa na mabati ya makuti.

Mzee mmoja msikitini anaonekana kupiga magoti kuashiria kuabudu ama kusali, huku mwengine ameketi kwa kiti cha plastiki, viti hivi vya plastiki viko tatu ndani halafu nyumba hii ni ya kidini iko na pazia na shuka.

Matatu iliyo na michoro ya kisasa, huku nyuma imeandikwa kesi baadaye, na mchoro wa mwanamke, 𝑙ikiwa limeegeshwa kando ya barabara ya ufuo wa bahari. Watu wanaonekana hapo mbele wakiwa watatu, wameketi kuashiria kuzungumza.

Machweo rangi ya jua ikiwa inadidimia mawinguni, maji ya pia yanaonekana kupotea kwa mbali, mchanga umekomaa ikiwa mojamoja, mawe yakiwa changarawe.

Meli tatu kwenye bahari. Mbili zikiwa na rangi ya blue . Moja ikiwa imekaa kama imecharara kidogo huku watu wakionekana kusafirishwa kutoka ng'ambo hadi ng'ambo.

Nyumba refu kama hoteli hivi lenye mabati ya makuti na pia nje kuna mlingoti mrefu ambao pia ni wa mnazi bila shaka. Mahala pazuri pa kutembelea pa watu huku nyasi zimekatwa vizuri na mawe yakiwa kando.

Kanisa takatifu la katoliki pamejaa watu ambao wamenyoosha mikono wanaonekana kuabudu. Hapo kando pia kuna televisheni ya kuonyesha kinachoendelea. Hapo mbele kuna watu wawili waliovaa manguo takatifu za kikatoliki; njano na nyeupe huku hapo mbele kuna askofu ambaye anaangalia kwa juu.

Jumba lililojengwa na makuti baharini ufuoni, ambapo pia watalii wanaruhusiwa kwenda kufanyiwa ulainifu wa mwili huku limezingirwa na miti mikubwa tu iliyo na rangi ya kijani.

Treni iliyojengwa na wachina Kenya hususan linaloitwa S.G.R. Milima inaonekana kuwa jengo hili lilijengwa karibu na milima ikiwa na reli kadhaa, kwani treni hii inaenda na kurudi.

Hali hii ya waislamu kuenda kiwanjani wakiwa wengi wakiswali kuashiria kuwa ni Ramadhani imeisha au pia ni Iddi kwani wapo wanaswali, wengine wamesimama ila kuna mmoja mlemavu anaonekana hawezi kuinama chini, anaeka kichwa chake chini amevaa kitambara huku wengine wanaabudu.

Uwanja wa ndege wa KENYA AIRWAYS iliopo pale Mombasa ikiwa na mahala pa kuegesha magari huku watu hakuna kabisa siku hio. Mazingira yamejengwa vizuri kijani kibichi kimekatwa nyasi nzuri.

Watalii waliomo kwenye mashuwa iliyo na ya rangi ya bluu wanainama chini wakiangalia maji kuonekana kuwa kuna wanyama wakibahari wanaowatazamia kuona kwani waafrika pia ndo wanaowatembeza katika bahari hiyo.

Timu za ligii kuu nchini Kenya zikiwa kwenye mchuano kwenye kiwanja hiki kimejawa na mashabiki. Timu ya Kakamega Homeboyz na timu ya FC Leopards kwenye rangi nyekundu na nyingine ikiwa na rangi ya Njano. Inaonekana mchuano unaendelea huku mpira ukiwa unatafutwa.

Pahala pa kuabudu pa kiislamu. Nje pamepakwa rangi ya nyeupe na kijani huku gari limeegeshwa likiwa lile kubwa. Hapo kando pia kuna miti imezingira ikiwa ni miti mifupi, lakini mbeleni kuna miti mirefu iliyo na rangi ya kijani.

Ufuoni mwa bahari ambapo mashuwa tatu zinaonekana kuhifadhiwa, huku mchanga wa bahari na uchafu wa bahari ukionekana ukizagaazagaa mbele ya michanga meupe, miti ikiwa ni ya madafu.

Ufuoni bahari iliyojaa. Lakini kuna jamaa mmoja amepita huku akiangalia kando. Miti kwa umbali, mlima kwa umbali, maji masafi. Misafari ya mchanga pia bado iko pale pomoni. Mtu anaonekana pia na rangi ya blue .

Ufuo wa bahari ila mchanga unaonekana kuwa na majimaji haujatembelewa kwa sana, ni mchana mawingu yapo kwenye anga, maji matulivu ,mashua inaonekana kwa mbali ingine inaonekana ufuoni hapo mchangani.

Kibao cha kanisa ya Nyali Baptist. Kibao hiki kilifunguliwa na Abednego na Elizabeth Ongoma, waliozindua kanisa hilo kuanzia tarehe kumi na moja, Juni elfu mbili na kumi na saba.

Sanamu ya watu wa dini ya kibuddhi kumaanisha pia hawa wanakaa kuwa wahindi tu ila sanamu hio inaonekana kuwa kama mzee kwani kuna ndevu kwa mbali, maua yaliyo shingoni wakati pia mkononi ameshikilia maua.

Karibu Lamu, hii ni jengo ambalo liko kama mlango ila hauna mlango. Jengo la kitambo la makumbusho. Watu ama abiria ama wafanyikazi kila mmoja anaingia akiangalia kila mahali.

Mashua ikiwa imeandikwa Moha kuashiria kuwa Mohammed ndio mwenye mashua hio ikiwa na bendera, rangi ya bendera ya Kenya ndio watu kama wazungu hivyo wameketi kuashiria huko mashua hii inapeleka watu kuenda kuona wanyama wa baharini. Mdada huyu amevalia vifaa vya kuingia ndani ya bahari.

Pahala pa kutembelea katika hoteli inayopeleka hadi moja kwa moja pahala mtu anapotaka. Chini kuna nyasi zilizokatwa na kutengwa vizuri kwa rangi ya kijani huku jumba hilo likiwa leupe.

Njia ya kuingia mjini Voi kutokea Mwatate huku kuna bango linaloonyesha Shule ya Msingi ya Voi. Mwanamke huyu anatembea polepole kwa ustaarabu. Barabara kuna gari zinazobishana na kupishana, lakini kila kitu iko shwari huku kukiwa kuna mwangaza kuashiria siku ya mchana.

Mabati ya zamani ya hoteli iliyokuwa na mvinyo pamoja na vyakula kwa jina Copacabana iliyomo ufuoni wa bahari , ni mchana mchanga ukiwa mbali na ufuo.

Nyumba ya matope yenye mabati ya makuti huku kando kuna manyasi na matope kuashiria mvua kuwa imeanza kunyesha, mvua ni kubwa. Jirani yake pia ako na mabati ya makuti, miti ikiwa imezingira.

Mahema ya Kenya Red Cross za usaidizi ya hapo chini kuna watu walio na dini ya kiislamu wakiwa wanasali. Mmoja akiwa mbele huku nyuma akipatiwa na wengi tu wakiwa pia wanasali wanaonyesha kuwa vichwa viko chini huku wamevalia walahi wamevaa kanzu nyeupe.

Ala ya muziki aina ya gitaa inauzwa, imeekelewa vizuri huku pia pahala pa kuuzia pia pameonekana huku inauzwa ishirini mis tisa. Ala ya muziki hii aina ya gitaa ipo nzuri sana.

Meli za kuabiri za watu kuvuka katika vivukio mbalimbali pale baharini Likoni. Feri hizi zipo wazi wakati ambapo moja inaonekana kuwa na magari nyengine bado hamna kitu ndani.

Watu wawili wapo kwenye shamba, mama huyo ameshikilia jembe anaonekana kulima. Amevalia leso na amevalia boshori juu kwenye kichwa, mtu huyo wa pili naye amevaa nguo nyeusi hatuwezi kumuona sura wala miguu.

Fort Jesus. Kijana ameketi, amekalia mabomu yaliyotumiwa kitambo na waliotupigania ukoloni. Majengo ya ukumbusho yenye rangi ya kusahau ama yenye rangi ya kuonekana kuwa yamekula chumvi.

Pahala pa duka kubwa la kuuzia kila aina ya bidhaa lakini, nguo, marinda ya kisichana pamoja na pahala pa kuekelea chupi na pia barabara safi iliyojengewa vizuri katika chumba hicho cha kuangalia nguo. Hapo kuna nguo zimeanikwa kando kando na pia na bei yake.

Mliga picha yupo nje ya gari huku duka la kiswahili lililokuwa na rangi ya kijani huku fagio zimewekwa nje pamoja na mitungi ya maji sambusa na aina ya vyakula katika duka hilo.

Hali ya kitamaduni ya mombasa ya matatu za abiria, vimeegeshwa mahali pa kuekea mafuta, nembo ya timu ya uhispania ya jina Barcelona, dereva anaonekana kufungua mlango kuingia ndani, huku hamna hata mmoja aliyeegea.

Msikiti mkuu wenye ghorofa tatu, chini kabisa taa zilizowaka kwa umakini, nzuri zaidi zimening'inia kwenye ukuta. Watu wanaonekana kuabudu, waliovalia nguo nyeupe aina ya kanzu.

Meli ya kivuko iliyoegeshwa ili binadamu wasafirishwe kutoka ng'ambo fulani mpaka nyingine. Maji yamejaa na hali ya anga kuonekana kuwa jioni hivi.

Aina ya ndege inayoitwa fly 540 ikiwalimeegeshwa huku milango iko wazi, kuashiria abiria wanafaa kuingia likiwa katika uwanja mkuu wa kuabiri ndege.

Msikitini Waislaamu wameketi huku wakimsikiza ustadhi kwa umakini. Wamevalia kanzu na walahi wengi wakiwa wanaume katika mkao wa kula huku madirisha ya msikiti ukiwa umefunguliwa.

Abiria wamelipa kuingia kwenye mashua zitakazo wapeleka kwenda kuona aina ya wanyama wa baharini. Maji yapo kwenye rangi yake ya bluu kuashiria kuwa ni mchana. Watu wanaogelea na pia ma𝑚bo kadha wa kadha.

Matatu zilizo egeshwa katika town ya Voi. Jengo lililokuwa na wafanyi biashara kadha wa kadha. Watu wanaonekana kutaka kupanda matatu kusafirishwa.

Magari ya kikazi, lori ikiwa inaonekana kutoa bidhaa ya mzigo kwenye kiwanja cha kujengea magari ya kujengea, huku matreni na mashine nyingi zikitoa.

Kanisa kuu lilonjengwa vizuri, kwa jina la marafiki madirisha yakiwa wazi, rangi ikiwa nyeupe na buluu huku kuta zake zikiwa zimechorwa kitabu cha kikristo cha bibilia na mchanga kuwa wa kijivu.

Mashabiki wa mpira kwenye uwanja kuu, mmoja amevalia shati ya Kenya ,wengi wamevalia shati za rangi ya nyekundu, huku mmoja ameshikilia bendera ya Kenya wengine wakitabasamu.

Bahari ya pwani, mashua mbili zilizo ndani kidogo kwa ufuo. Maji yanazidi kujaa kwenye mchanga. Mafuriko kwa mbali huku ma yakiwa matulivu.

Barabara kuu mjini mombasa huku tuktuk zikiwa zimekaribiana pamoja na matatu ikiwa pia kwenye hafla hiyo. Watu wanaonekana kuvuka barabara. Mijengo ikiwa ya kitambo inayoshiria ya kiswahili na biashara kadha wakadha.

Lori la kubebea mizigo liko kwenye yadi ya kubebea vyombo. Aina hii ya lori imebeba mzigo wenye unasafirishwa. Umevaa mambo mengi sana na michoro iko kwenye mzigo huu.

Wamama wenye dini ya kiislamu wananyoosha mikono juu kuashiria kuabudu. Wameketi mkao wa kula, wamevalia mitandio, mmoja mwenye rangi nyeusi mwingine mwenye rangi ya maji ya kunde, amevalia miwani juu ya mtandio huku akiabudu

Mheshimiwa rais mtukufu wa Kenya William Samoei Ruto akiwa kando na Martha Koome, jaji mkuu wa Kenya, huku wakipiga picha kuoneka kuwa ndipo ameadhilishwa kuwa rais wa tano Kenya.

Ufuo wa bahari pale pwani. Watu wanatembea mguu chuma, miti ya minazi mingi tu rangi, ya kijani kwenye matawi, maji yanaonekana kuingia polepole kuingia kwenye ufuo.

Treni mpya zilizomo inchini Kenya zilizojengwa na wachina ikiwa na alama ya 5303 na bendera ya Kenya iliyo mbele yake, ya treni hii katika railway .

Ufuoni mashua ikionekana kwa mbali, maji matulivu ila kuashiria kuwa ni jioni maanake mchanga au uchafu wa kutoka baharini unaonekana na pia maji bado ndiyo yanaanza kufika katika huku mbele.

Kivuko cha watu huku hoteli hii imejaa nyasi zilizokatwa na rangi ya kijani pamoja na vyumba vya Kiswahili vya kitambo kama makumbusho hivi lakini vilivyokuwa na hali ya uzuri.

Ofisi za huduma Kenya zikiwa na watu amabao waketi kuashiria kuwa wanangojea kwenda kuhudumiwa, kuna mhudumu amevaa sare za huduma Kenya na mwingine akiwa anaonekana kuwa anashikilia fomu, kumaanisha pia wanajaza mambo kadhaa wa kadhaa katika sekta hio.

Wachezaji mpira wa ligi kuu ya Kenya wa timu ya ulinzi na nembo yao ikiwa ni KDF, jazi zikiwa rangi nyekundu wakiwa mazoezini katika ghafla labda yakufanya mazoezi ama kucheza mpira wa soka.

Sahani za kihistoria zilizohifadhiwa katika mahala patakatifu, mahala ambapo watu wanaweza kuja kuona ili kuhifadhi historia za sahani hizi, zilizoonekana kutumiwa enzi za kale.

Bwawa la kuogewa lililokua na rangi ya buluu. Hoteli hii iko pwani, miti imejengwa vizuri ya minazi. Seng'eng'e ya majani na pia watu wanaogelea

Kanisa kubwa lenye viti vya plastiki watu wakiwa wamejaa kwa kiasi fulani, TV ama televisheni iliyo mbele ikiwa inaonyesha muhubiri ambaye ni wa hiyo siku.

Mheshimiwa raisi wa jumuiya ya Kenya William Samoei Ruto akiwa jukuani anasalimia na umati. Wananchi wa Kenya wakimtazamia wakitabasamu wamama na wazee.

Meli ya kusafirisha watu kutoka ngambo fulani mpaka nyingine inaonekana kujaa watu wanaosafiri. Na hata pia michoro katika meli hii ikisema Safari Mombasa

Eneo la kuogelea pwani ya mchanga. Huku mabwawa yakionekana kuwa ya zamani. Michanga iliyostawi na matawi yaliyo toka ndani ya maji. Huku mafuriko yakionekana kwa umbali.

Majengo. Pahala ambapo panapatikana Mombasa. Tuktuk inayotembezwa kwenye barabara hiyo ikiwa kando pia kuna gari kubwa na athiria anavuka barbara.

Hoteli iliyosafi ya ghorofa, nje mandhari mazuri pahala pa watu kutembelea, nyasi zimekatwa kwa ustadi sana, rangi ya kijini, miti ya minazi, pahala au bwawa la kuogewa pia linaonekana.

Njia ya kupitia kwenda ufuoni mwa bahari katika hoteli kuu ikiwa na mazingira mazuri kijani kibichi, miti ya minazi, bango la kuonyesha kuwa kuna wanyama wa baharini, mawe ya kibahari.

Majumba ya kiasili ya kipwani, makuti yakiwa kama vizuio vya mvua, mawingu ikionekana kua ni mchana, matawi yenye rangi ya kijani, watu wanatembea wakiwa wamevalia ukanzu.

Aina ya gitaa yenye makumbusho inayouzwa katika duka fulani, imeandikwa maneno mengi, moja ikiwa ni bei yake huku iko na mfuko wake ama bagi lake la kuuzwa.

Chumba cha kulalia cha wageni katika hoteli maarufu mkoa wa Pwani nzuri. Televisheni kwa kando, bahari inaoonekana kwenye dirisha, curtain zilizo nzuri, pazia zimejaa.

Jumba linaonekana kwa mbali. Rangi ya kijani limeizunguka huku matawi yakiwa yameshamiri na kushadidi. Eneo hili liko katika Pwani. Boti inaonekana kuwa ya zamani huku miti ni ya minazi.

Pango la kale linaonekana kuhifadhi mawe ya kihistoria ,inaonekana pia kuhifadhi viumbe vya kihistoria kama sanamu na pia chupa na pia kengele za kitambo.

Baharini ,ambapo mawe yamekuwa yenyewe tu, mpaka miti imekua yenyewe kwenye mawe hiyo. Bahari ipo kwenye rangi ya 𝑏𝑙𝑢𝑒 .Mawe yamechongwa mengine kama jinsi Mungu alivyo taka.

Barabara kuu mjini Mombasa imejaa tuktuk kadhaa pamoja na majengo ya wafanyi biashara huku watu wakitembea kwa shughuli zao wengi wakivuka barabara, miti imepangwa vizuri mazingira yaliyo bora katika barabara.

Wanaume watatu wanaonekana kumshikilia mbuzi ambaye labda wanataka kwenda kumchinja katika hafla, nyuma yao ni magari mawili ya nyeupe na pia barabara kuu iliyo na watu wengi sana.

Daraja kuu lililojengwa ili binadamu, magari yaweze kupita ili wasiangamie kwenye maji. Majani yakiashiria kuwa ni miti iliyojaa na kukolea kwenye bahari hii.

Mitaa ya Mombasa, nyumba za kiasili ya Kiswahili, daraja ama makuti yanaonekana kuwa mabati, miti ya baharini. Msichana amevalia kanzu pia majani ikiwa ni rangi ya jivu.

Ndovu iliyochongwa na alama za kidini ya kiarabu ama kihindi, alama za dhahabu kwenye macho na michoro kadha wa kadha kwenye nembo.

Hoteli iliyopo baharini na makuti ikionekana ikiashiria kuwa ni pwani, naam! Mawe yaliyo kandokando, miti yaliyoegeshwa nje nje ili kuongeza maandhari mazuri.

Vyombo vinavyo hifadhi mizigo, inayeelekezwa kwenye meli ya baharini ili kusafirishwa, mengi yameshikwa, mengi yanasafirishwa na kuwekwa kwenye meli iliyofungwa ufuoni.

Jengo la kuabudu kama msikiti huku vijana na wazee wakiwa wamevalia kanzu na walahi wakati ambapo pia wanasoma katika teknojojia kuu ya kuonyesha kazi.

Kanisa lililokuwa mjini Mombasa kwa jina la Mombasa Pentecostal Church kwa rangi ya nyeupe, buluu pamoja na msalaba uliochongwa kwa ustawi vizuri tu huku barabara kuu ikiwa imejaa lori na magari kadhaa.

Kiingilio kisichokua na mlango kwenye jumba la makumbusho, ngazi zikiwa mbili, mawe yakitambo, miti ikiwa ina rangi ya kijani, wakati ambapo pia kuna hakuna mchanga.

Wanaume wa kidini ya kiislamu, wakiwa wameketi kumsikiliza sheikh . Wengi wamevalia kanzu na walahi, mmoja ameshikilia kipaza sauti kuashiria kutoa yaliyo moyoni.

Ufuoni baharini, mawe yamejiweka kivyao kwa sheria ya Mwenyezi Mungu alijenga tu na akawacha. Kumvua hamna, maji yapo kando kwa sheria ni mchana. Hoteli ipo karibu halafu nje kuna pahala pa makuti pa kutuliza.

Wanaopiga densi za kitamaduni wakikaribisha wageni. Milango ya gari imefunguliwa kuashiria kuwa wanatoka, mizigo yao inaingizwa kwenye hoteli. Wamevalia njuga, wamevalia aina za kitamaduni.